Duka la maziwa lenye maandishi tofauti. Kuna mtu mmoja amesimama dirishani akionekana kuwahudumia. Bango la duka pia ina picha ya ng'ombe na linaonyesha bidhaa zinazopatikana ikionyesha kuwa wanauza bidhaa ya maziwa.

Duka la viatu ambalo lina viatu vingi, vikiwa vimepangwa kwenye rafu na kwenye barabara. Kuna aina ya viatu mbalimbali, vikiwemo viatu vya wanaume na wanawake. Mwanaume mmoja anatembea karibu na viatu vilivyopangwa nje. Kwenye ukuta pia kuna maandishi ambayo yanaonekana.

Tasa ambalo ni jeupe likiwa ndani ya jengo, gari hilo lina muundo wa kuvutia na linaonekana kuwa la kifahari. Hali ya jengo linaonyesha kuwa ni chumba cha maonyesho au duka la magari kwa sababu lina taa la kisasa na sakafu safi.

Risiti ya malipo ya ushuru. Risiti ina maelezo kuhusu malipo ya pesa taslimu iliyopokelewa na KRA, pamoja na tarehe ya shughuli iliyopigwa muhuri, risiti ni ya malipo ya KRA, inayohusiana na malipo ya ushuru.

Watu wawili wakiwa katika chumba cha maonyesho ya gari. Mtaalamu mmoja aliyevaa suti anamuelekeza mtaalamu mwingine amevaa shati nyeupe, kuhusu gari ya umeme. Mteja huyo anaonekana kusikiliza maelezo anayoelezewa kwa makini.

Soko la wazi lenye watu wengi na biashara nyingi. Watu wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa hasa mboga na matunda zilizowekwa chini. Eneo hili linaonekana lina matope na bidhaa na watu wametumia miavuli kujikinga na mvua au jua.

Kawaida au duka ndogo labda katika soko la wazi ambapo viatu huuzwa. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za halisi au za kitamaduni labda zimetengenezwa kwa ngozi au vifaa vingine na zimepambwa kwa shanga au rangi mbalimbali.

Rangi zilizopangwa kwenye meza zikiwemo ndoo za plastiki na vitu vingine, kuna vitu vyingi vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa bila mpangilio mzuri kama duka la rejareja au sokoni. Mazingira yanaashiria kuwa huwenda ni mahali penye shughuli mingi.

Bidhaa zenye rangi mbalimbali, na ikiwezekana ni kamba, nyuzi, au mikanda. Vitu hivyo vimepangwa pamoja, vingine vikiwa vimetandikwa na vingine vikiwa vimefungwa kwenye roli . Kuna rangi nyingi kama nyekundu, kijani, samawati, manjano na kahawia.

Duka hili linaweza kua linauza bidhaa mbalimbali ,kuanzia maitaji ya kawaida ya nyumbani hadi bidhaa maalumu kama maziwa na bidhaa za nyanya ,milango ya dirisha ya samawati ina mwonekano wa kuvutia kwa jengo la zamani kidogo.

Rundo la nguo chafu zilizomwagwa chini zikiwa zimetawanyika bila mpangilio. Nguo hizo zina rangi na mfumo mbalimbali na zimefunika sehemu kubwa ya sakafu. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na sio kalika.

Kundi la magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Magari hayo yana rangi na umbo tofauti na yote yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri. Maegesho hayo yanaonekana kuwa kwa sakafu iliyojengwa kwa mawe ya saruji.

Mguu ya nyuma na upande wa gari jeusi, lililoegeshwa nje. Gari lina laimu za kipekee zenye muundo wa pakaja. Mlango wa nyuma wa gari uko wazi na linawezekana limeegeshwa nyuma ya gari jingine nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa inje labda eneo la maegesho.

Jengo la kibiashara la mitaani labda soko au barabarani ambapo kuna maduka madogo na wauzaji wa matunda na mboga. Kuna baadhiya bidhaa kama ndizi, maembe, matikiti zimepangwa kwenye meza au chini ambazo zinauzwa.

Mtari ya magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nasi na miti. Linaonekana kuwa nje ya barabara kuu, upande wa kushoto, kuna lori la Isuzu katika gari jeupe la abiria na kulia kuna gari jeusi aina ya SUV.

Watu kadhaa wakiwa kwa kaunta ya huduma labda katika tawi la kampuni ya simu au benki. Nyuma yao kuna wateja kuna kaunta zenye alama tofauti. Wateja wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa

Yenye kifahari, ya rangi ya njano likiwa limeegeshwa kwenye chumba cha maonyesho. Nyuma ya gari hilo kuna madirisha makubwa yanaoonyesha mazingira ya nje. Kuna mwangaza wa duara juu ya gari, na mimea midogo umewekwa kwenye boneti.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za shilingi, za Kenya, zikiwa zimetandazwa kama feni. Baadhi ya noti zinaonekana wazi na ni za shilingi elfu moja.

Magari matatu yakionekana kutoka nyuma. Gari la kwanza la rangi nyeupe, la pili nyekundu na la tatu nyeusi. Yote yameekwa kwenye chumba kinachoonekana kama maonyesho ya gari au duka la magari.

Wateja kadhaa wakiwa kwenye duka la mkawala wa M-Pesa. Mbele ya wateja hao kuna kaunta ambapo kuna mabango mbalimbali yanaonyesha huduma zinazotolewa ikiwepo M-Pesa. Mteja mmoja amevalia hijabu na mwingine amevalia koti. Wote wamesimama wakisubiri kuhudumiwa.

Safu ya magari yaliokuwa yameegeshwa, inaonekana kama katika sehemu ya maegesho, magari hayo yametazama kutoka nyuma, gari la mbele ni jeupe na nyuma yake kuna magari mengine ya jeusi au giza, gari jeupe linaonekana wazi zaidi kuliko yale mengine.

Tangazo kutoka kampuni ya bima ya afya inayoitwa Jubilee Health Insurance. Tangazo hili linahusu mapango wao wa bima, unaoitwa, Cover Bora, ambao unalenga mahitaji ya kulazwa hospitalini.

Kuna maadhimisho ya magari kwingine ni jumba la kuuza magari. Mbele kabisa kuna gari nyeusi linaloonekana waziwazi nyuma yake kuna gari nyingine nyeupe. Juu ya magari hayo kuna jengo la ishara kubwa inayoandikwa.

Kanda au karakana ya magari ambapo basi mbili bado hazijakamilika zinaonekana. Basi moja ni la rangi ya manjano, na lingine jeupe. Zinaonekana zikiwa katika hatua za mwisho za utengaji. Zikiwa bado hazina sehemu zote, kama vile kioo cha mbele.

Tangazo la bima ya nyumba, kutoka kampuni ya Letshego. Tangazo hilo, linaonyesha mfano mdogo wa nyumba iliyofunikwa na kofia ya sufi nyekundu kuahirisha ulinzi.

Duka la huduma za simu ambalo lina bango la Mpesa. Mbele ya duka hili kuna watu wamesimama, mmoja amevaa nguo ya pinki na mwingine amevaa shati ya rangi ya mchanga na suruali ya buluu. Wanaonekana wanasubiri huduma.

Kundi la magari yaliopangwa kwenye eneo la kuegeshwa magari ndani ya jengo. Kuna aina mbali mbali za magari yakiwemo SUV nyeusi nyuma na mgari ya kisasa. Moja ya magari hayo lililo mbele lina rangi ya bluu. Hili linaonekana kama eneo la maonyesho ya gari au karakarana.

Bango ya kampuni ya bima. Bango hili linatangaza bima ya matibabu yenye bei nafuu kulingana na bango hii inashughulikia huduma mbalimbali. Bango pia lina nambari ya simu ya mawasiliano pamoja na anuani ya barua pepe.

Magari mapya ya kisasa yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Magari haya yanaonyesha aina moja labda gari tofauti. Kila gari lina rangi tofauti linaloonyesha aina mbali za bidhaa zinazopatikana.

Vya michezo vimepangwa. Viatu hivi viko vya rangi na stahii mbalimbali, na vinaonekana kupangika juu ya rafu au sehemu iliyotengenezwa, kwa ajili ya kuhifadhi viatu. Kulingana na vilivyopangwa na idadi yake kubwa, inawezekana hili ni duka la viatu, au labda ni sehemu ya kuhifadhia viatu vingi nyumbani.

Noti nyingi za pesa za Kenya. Noti hizi zina dhamana ya shilingi mia moja na zina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizi zimetawanyika na zimerundikwa juu ya meza au sehemu nyingine.

Sehemu ya gari la zamani hasa inaonyesha upande wa nyuma wa gurudumu. Juu ya gurudumu kuna sehemu ya gari ambayo ina jina Thunderbird lililoandikwa kwa herufi maridadi jina la rangi ya kijani bluu.

Kubwa la ndani ambalo linaonekana kama chumba cha kuonyesha magari. Kuna magari mengi ya aina tofauti yaliyopangika mengine meusi na mengine meupe. Kwenye upande wa kushoto kuna kaunta ndogo au dawati na taa nyingi za kisasa zimewaka.

Gari la aina ya sedani, ambalo linaonekana kua jipya au limetunzwa vizuri. Rangi ya gari hilo la buluu likilima na limewekwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari hiyo kuna magari mengine yaliyopakwa na baadhi ya watu wanaoonekana wakitembea kwa umbali.

Sehemu la nyuma na upande wa gari aina ya Toyota Prado. Gari hilo lina rangi ya kijivu, giza au bluu. Giza limelegezwa nje. Kamba la namba ya gari linaonekana.

Magari kadhaa, yakiwa yamepangwa ndani ya karakana au chumba cha maonyesho. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kasi, labda ya kampuni ya Mitsubishi Luxer Evolution . Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo, jeupe, jekundu na jeusi.

Soko la wazi au eneo la kuhifadhi mazao, ambapo mazao mengi ni nyanya. Watu kadhaa wako mahali hapo na mmoja wao ni kijana aliyevalia fulana yenye mili nyeupe na kahawia ameinama na kuchagua akipanga nyanya zilizomo kwenye masanduku ya mbao.

Solo la wazi, lenye shughuli nyingi labda la jumba la mboga. Tunaweza kuona chungu la kabeji likiwa limetapakaa chini, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza au kusafirisha. Watu kadhaa wako kwenye picha, wengine wamesimama na wengine wanafanya kazi. Jambo linaonyesha shughuli la kibiashara linaendelea.

Matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa rangi na aina. Kuna rundo la nyanya nyekundu, vitunguu, pilipili hoho za kijani na za njano na matunda mengi ya kijani. Katika mboga hizo, kuna bakuli la bluu ambalo liko na matunda mengine. Picha inaonyesha anwai ya mazao freshi.

Mfuko wa matunda ambayo matunda mengi yameekwa mezani na kutandikwa juu tunaweza kuona ndizi nyingi baadhi zikiwa zimetandikwa na zingine zikiwa zimeekwa kwenye meza, pia matunda mengine kama mananasi na labda papai, mtu anaonekana kama amesimama mbele ya meza hii.

Maonyesho makubwa ya magari, kuna magari mengi aina na rangi tofauti tofauti yakiwa yameegeshwa katika eneo kubwa la ndani. Eneo hilo linaonekana kuwa limepambwa na kuna njiani nyekundu ya kutembea. Umati mkubwa wa watu unaonekana ukitazama magari hayo au wakitembea kuzunguka maonyesho yao.

Eneo la duka au la soko wazi ambao viatu mbalimbali vinauzwa. Kuna aina nyingi ya viatu ikiwa ni moja ya viatu vya mchezo, viatu vya viwanda na viatu vya kiume na kike. Viatu vimetandazwa chini ya meza ndogo na vimetandwa pia kwenye ardhini.

Rundo kubwa la nguo za mitumba, au nguo zilizotumika zikiwa zimewekwa kwenye meza au kibanda. Nguo hizi zina rangi nyingi tofauti na miundo mbalimbali kama mazingira ya soko la nguo ambapo wateja huepuka rundo la nguo ili kupata wasizozipenda.

Soko lenye shughuli nyingi labda katika mji ama mtaa. Kuna idadi kubwa ya watu waliokusanyika pamoja wakitembea na kufanya kazi ya ununuzi. Upande wa kushoto kuna nguo zimepangwa zikiwa zimetandikwa nje na vibanda vidogo vidogo vilivyotengenezwa.

..,la matikiti maji, yakiwa yamepangwa juu ya meza au store ya matunda. Matikiti haya ni makubwa,a yana rangi kijani na misitari mieupe. Huku nyuma yao, kukuwa na matunda mengine.

Vitu tofauti za mboga au vitu vya chakula vilivyopangwa kwenye bakuli au vyombo tofauti, labda katika soko. Upande wa kushoto kuna karanga, katikati kuna vitunguu vyekundu na upande wa kulia kuna nyanya.

Biashara yenye bango kubwa yenye maadishi ambayo yanaonekana inaonyesha kuwa duka au ofisi inayobadilisha fedhaa za kigeni, jengo hilo linaonekana kama lilikuwa limeharibika kidogo na kuna kioo kilichovunjika dirishani, chini ya bango kuna paa la kwenye kivuli.

Sehemu ya mbele ya duka ndogo au banda la rejareja, kuna rafu na bidhaa mbalimbali ndani ya kibanda hicho, mlango wa kibanda umetengenezwa kwa chuma na unaonekana umefungwa ,kwenye mlango wa ukuta kuna bidhaa nyingine zilizopangwa.

Watu watatu, wanaume wawili, mwanamke mmoja, wakitazama kompyuta ndogo iliyoshikiliwa na mmoja wao. Mwanaume mmoja amevaa suti ya bluu akionekana kama muuzaji na wengine wawili wanatazama kwenye kompyuta ndogo wakiwa wametabasamu kama wananunua gari .Nyuma yao tunaweza kuona sehemu ya gari.

Tangazo ya bima. Magari yaliozama kwenye mafuriko ikiwa moja yao ni jeupe karibu. Chini kuna maandishi iliyoandkiwa na kingereza. Kuna maelezo zaidi yana zungumzia jinsi inavyowezekana kulinda biashara dhidi ya uharibifu wa kifedha.

Hamazi au soko la barabarani linauza viatu vya aina ya slipper . Viatu hivyo vimetengenezwa kwa ngozi au nyanzo nyingi zinazofanana na ngozi na vimewekwa kwa mipangilio mzuri, vikitundikwa kwenye kamba, vikitengeneza safu nyingi. Kuna aina na ukubwa wa utofauti wa viatu hivi.

Gari aina ya SUV nyeusi linaonekana kuwa katika chumba cha maonyesho au duka la magari. Gari hilo ni kubwa na lina muundo wa kifahari. Kuna taa kwenye gari na rafu nyuma ya gari linaonyesha labda vifaa vingine vya kuuza.

Risiti ya malipo kutoka kwa NTCA ya kenya. Risiti hiyo iliyo na msimbo wa QR inaonyesha kuwa ankara imelipwa na inaeleza maelezo ya huduma, kiasi cha pesa na tarehe ya malipo.

Noti ya pesa ya Kenya, yenye thamana ya shilingi elfu moja. Hii ni moja ya noti za kizazi kipya zinazotumika nchini humo. Noti hii ina rangi ya kahawia na chungwa, na ina picha ya jengo ya kisasa, na alama nyingine muhimu za Kenya. Neno Kenya limeandikwa kwa herufi kubwa, na thamani ya elfu moja imeandikwa wazi kabisa.

Gari la abiria ndogo la rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara labda barabara ya vumbi. Mbele yake kuna miti na angani na kuna mawingu machache ya anga ya rangi ya bluu.

Duka la vikapu vidogo vilivyo tengenezwa kwa mkono vikiwa vimetengenezwa kwa nyuzi za rangi mbalimbali. Vikapu hivi vimepangwa juu ya uso wa mbao au kitu kingine. Rangi zake ni pamoja na nyekundu, buluu, nyeupe na rangi ya udongo na vinatengenezwa maundo zinazo vutia macho.

Bango la matangazo ya bima ya gari kutoka kampuni fulani. Bango hili linaonyesha gari la kifahari, la rangi ya fedha, pamoja na chaguzi za bima. Kuna chaguzi mbili za bima: Mwezi mmoja unaogharamia shilingi elfu moja na mwaka mmoja unaogharamia shilingi elfu tano.

Bango la tangazo kutoka kampuni ya bima ya afya inayoitwa AAR ,bango hili lina maandishi ya Kiingereza ,tangazo hili linasema unaweza kuagiza dawa zako kutoka nyumbani kupitia huduma zao na kukufikia hadi nyumbani ,lina pia nembo.

Ndanii ni chumba cha maonyesho ya gari, magari kadhaa ya kisasa yakiwa yamepangwa kwa mapangilio mazuri. Yanaonekana yakisubiri wateja. Kuta za chumba hicho vimetengenezwa kwa vioo, vinavyoruhusu mwanga wa kutosha kuingia na kuweka mazingira kuwa wazi na maridadi.

Cha pesa za Kenya zikiwa zimetandazwa juu ya meza au sehemu fulani. Kuna noti za thamani tofauti ikiwemo noti za 1000. 500, 200 na 100. Noti hizo zimetandazwa kwa utaratibu zikiwa zimetengwa kulingana na thamani yake.

Duka ndogo au kibanda kinachouza bidhaa za maziwa, duka hilo limepakwa rangi ya bluu na lina mashine ya maziwa. Kuna rafu iliyojaa pakiti ya maziwa zimetandikwa ukutani. Juu ya duka kuna namba ya simu. Duka hili inaonekana kuuza au kuendeshwa kwa mfumo wa kujitegemea.

Jina la benki kuu cha malipo, maelezo ya akaunti ya kupokea pesa, risiti ya malipo, muhuri wa benki, maelezo ya malipo.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi ambalo linaonekana kuwa soko au mahali pa makusanyiko ya hadhara. Kuna paa kubwa wa miundo hadhari ambao unafunika sehemu ya eneo hili. Watu wengi wanakaa chini wengine wakisimama. Wamevalia mavazi mbalimbali.

Gari la michezo labda Toyota au subaru lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa mbele ya mlango wa garage . Kwenye mlango huo kuna alama inayoonyesha service chini kuna maelezo ikimaanisha gari hilo linaingia eneo la huduma au karakana.

Aina ya toyota yenye gari nyeupe safi. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye paa linalo fanana na kituo cha huduma au cha mafuta. Karibu na gari kuna vifaa mbalimbali ikiwemo ndoo na bomba zenye rangi nyekundu na kijani zikiwa zimepangwa vizuri.

Eneo la nje labda sehemu ya maegesho au uwanja wa michezo. Kuna magari mawili mepesi yaliyoelekea mbele. Nyuma ya magari hayo kuna nyasi na miti na baadhi ya watu wanaonekana wamesimama kwa mbali. Inaonekana kama tukio la nje.

Matangazo ya bima kutoka kampuni inayoitwa Armco inaonyesha mikono miwili moja akishika mwingine kwa faraja, chini kuna ujumbe wa kiingereza wowote lakini kuponya hakupaswi kumanisha msongo, pia kuna habari ya simu na tovuti ya kampuni hiyo.

Mboga mbalimbali zilizopangwa pamoja, pengine kwenye soko au duka la mboga. Tunaona kabeji chache zenye rangi ya kijani nyeupe, kisha chini yake kuna runda la mboga ya majani. Upande wa chini kabisa kuna rundo kubwa la figili nyekundu.

Vitu vya urembo au sanaa za kitamaduni labda kwenye soko au barabara. Kuna bidhaa nyingi za aina mbalimbali ikiwemo mkufu, bangili na vitu vingine vya sanaa vilivyotengenezwa kwa mikono. Pembeni kuna mwanamke aliyevalia shati la waridi na kanga anakaa kwenye kigoda, pengine ni muuzaji au fundi.

Gari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi, ambalo linaonekana kama kiwanja au bustani. Moja ya magari hayo ni toyota na nyingine ni nissan ya rangi ya buluu. Kuna pia gari kubwa aina ya SUV na mtu amesimama karibu na magari hayo, akionekana kama anaitazama.

Duka ndogo au banda kinacho toa huduma ya milk atm . Kibanda hiki kimepambwa kwa mabango yenye rangi ya buluu na cheupe yaliyo na picha za ng'ombe na chupa za maziwa kuashiria biashara.

Gari la abiria ndogo ambalo linafanana na gari la toyota ikiwa limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi. Gari hili lina rangi ya kijivu na nyeusi na magurudumu yake yanaona yamechafuliwa kidogo na matope. Nyuma ya gari kuna miti mikubwa. Anga la buluu lililo na mawingu machache.

Gari la kifahari la rangi ya fedha imeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Nyuma magari hayo kuna miti na magari mengine yaliyopangwa. Hali ya hewa inaonekana kua ya kawaida na gari hilo linaonekana katika eneo la wazi.

Mkono ukiwa umeshika simu janja inatumia programu au app yenye vitufe vya rangi ya kijani. Programu hiyo inaonekana kuwa na kazi mbalimbali labda ni app ya huduma za kifedha au malipo.

Safu magari kadha mpya yakiwa yameegeshwa katika eneo la wazi labda kiwanda au duka la kuuza gari. Magari yote yanaonekana kuwa na aina moja na pia yana rangi tofauti tofauti.

Duka dogo la barabara au kiosk , mlango wa duka una rangi ya buluu. Imefungwa huku ikionyesha bidhaa mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye rafu ndani. Kwenye ukuta wa kulia duka kuna maandishi makubwa yaliyopakwa rangi ya buluu ambayo yanasomeka jambo linaloashiria duka hilo linatoa huduma ya mila ya mpesa.

Mtaa mwembamba, wenye maduka madogo na meza na viti nje yake, watu kadhaa wamekaa kwenye viti hivyo, baadhi yao wakiwa wanafanya biashara au wamekaa tu. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Jukwaa ya maegesho lililojaa magari ya aina mbalimbali magari yakiwemo magari madogo, malori madogo na magari ya mizigo. Kuna jengo jeupe kwa nyuma na inaonekana ilichukuliwa kati ya kiwanda cha magari au bandari.

Gari refu la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa, lori lenyewe ni la rangi ya machungwa na limetengenzwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari kwa njia ya ghorofa. Kwenye ghorofa ya chini na ju lori hilo kuna magari aina tofauti ambayo ina rangi tofauti.

Bango la tangazo kutoka kwa kampuni ya bima iitwayo Madison General Insurance, kati ya picha hiyo kuna mwanamke mmoja anayetembea ambaye mikono yake imefungwa bandeji ya bluu na shingo imefungwa kifaa cha kusaidia shingo.

Gari la abiria ndogo lililokuwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari hilo lina rangi ya kijivu na limebandikwa matangazo ya biashara, ikiwemo nembo ya kampuni. Nambari ya usajili ya gari hio inasomeka. Nyuma ya gari hilo, kuna magari mengine yameegeshwa.

Mtu akiwa ameshika simu jaja. Skrini ya simu imewashwa na inaonyesha programu inaonekana kuwa closure cha kuvutia na chenye rangi nyingi. Juu kabisa ya skrini kuna upao wenye rangi wa kijani na chini kuna gridi ya alama ya programu ndogondogo zenye rangi mbalimbali bluu, nyekundu. Chini kabisa alama hizo kuna picha ndogo inaonyesha watu wawili.

Kwenye sura cha simu ya mkono kina husiana na hudumu za kifedha hasa m-pesa. Sehemu ya juu kabisa inaonyesha salio ya akaunti ya m-pesa, ambayo inaonyesha pesa ambayo imebakia. Kuna sehemu ya lipa na nunua ambazo zinaonyesha uwezo wa kuifanya

Eneo kubwa lililojaa magari mengi, yakiwa yamepangwa kwa utaratibu. Magari mengi ya rangi tofauti, ikiwemo nyeusi, nyeupe na rangi nyingine. Yamepangwa kwa mistari ndefu yakiashiria iwapo ni maegesho ya magari au bora ya magari mapya.

Mwanaume na mwanamke wote wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wakiangalia karatasi pamoja, wanaonekana wakiwa kati ya mazingira ya biashara au ofisi, pengine kati ya duka la kuuza magari, ikizingatiwa magari ambazo zinaonekana kwa umbali nyuma yao.

Section ya magari ya kifahari yakiwemo lamborghini za gari mbalimbali kama kijani, bluu na rangi ya machungwa zikiwa zimeegeshwa ndani ya jengo kuna pia gari nyingine yenye rangi ya kijivu mbele kidogo, huenda ni eneo la maonyesho ya gari.

Watu wakiwa nje labda kwenye picnic au mkusanyiko, kuna magari kadhaa yameegeshwa karibu, na baadhi ya watu wameketi chini kwenye nyasi. Mazingira yanaonekana kuwa alisi na miti na nyasi nyingi.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo la pesa ya kenya. Noti hizo zinaonekana kuwa za kenya hasa elfu moja kwa kuwa zinabeba picha ya mzee Jomo Kenyatta . Kiasi cha pesa kinaonekana kuwa kikubwa na mtu aliyezishikilia hizo pesa amezitandaza.

Safirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Magari hayo yamerundika juu ya lori hilo, yakisubiri kusafirishwa kuenda sehemu nyingine. Juu ya lori kuna gari ndogo ya rangi ya kijivu na chini kuna gari ndogo ya gari ya rangi kijani, gari kubwa ya rangi nyeupe.

Sehemu ya duka la nguo la fundi cherehani, kuna kabati kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa vitambaa mbalimbali zilizokunjwa na kupangwa vizuri vyenye rangi na michoro tofauti. Katikati kuma mikeni fupifupi vilivyovikwa koti la kijani lenye muundo wa kipekee kuonyesha mfano wa vazi lililotengenezwa na kuuzwa.

Mkono wa mtu, ukiwa umeshika noti mbili za pesa. Noti hizo zinaonekana kuwa za Kenya kwa nambari elfu moja. Inaonekana wazi, ikimanisha noti za elfu moja za Kenya. Noti hizo zimechorwa picha simba. Mkono huo umeshika pesa, karibu na simu ya zamani ya Nokia, ambayo inaskrini ndogo.

Duka la biashara la M-Pesa. Mlangoni kuna mabango yanayotangaza huduma za M-Pesa. Pia kuna habari za biashara zilizobandikwa. Chini kidogo kuna mabango mengine yaliyoandikwa. Mteja mwanamke aliyefunika kichwa anaonekana kushughulika mwenyewe kwenye kaunta.

Rafu ya chuma iliyojazwa na trei nyingi za mayai. Trei hizo zimepangwa kwa wingi zikiwa na mayai ndani yake na zimepambwa na rangi mbalimbali kama nyekundu, buluu na njano. Nyingine na vyombo vimepangwa juu kila mmoja.

Duka ndogo la reja reja au maktaba jengo la duka limepakwa rangi ya buluu na lina mlango wa kijani. Mlango huu unaonekana kuwa wazi na ndani ya duka kuna vifaa mbalimbali labda vitabu na bidhaa nyingine. Mlango wa chuma wenye mlango miwili unalinda mlango wa ndani na upo hali kati ya hali ya wazi.

uwa wa gari wenye vifungo, ukiwa umetundikwa kwenye kioo cha pande wa mlango wa gari lililofunguliwa kidogo. Ufunguo huo unaonekana kuwa wa kisasa wenye vifungo vya kufunga na kufungua gari mbalimbali. Nyuma ya gari hiyo kuna magari mengine yameegeshwa.

Familia yenye furaha inayojumuisha mama, baba na mtoto wao mdogo wote wamekaa karibu na wanatabasamu, mama na baba wamemshika mtoto wao wanaonekana wakimwangalia vizuri, labda kitabu au kifaa ambacho anashika.

Biashara za kubadilisha fedha za kigeni na kutuma pesa linalojukina kama Junction Forex . Mbele ya duka hii kuna mabango ya wahudumu mbalimbali za kutuma na kupokea pesa ikiwemo Western Union na M-Pesa. Hii duka inaonyesha liliungana mkono taasisi mbalimbali ya kifedha.